Mashine ya kutoa hela kwa mfumo wa kisasa, mashine hii inasaidia kutoa fedha kwa ajili ya matumizi mbalimbali, mashine hii hupatikana maeneo mbalimbali ikiwemo mjini hata vijijini.

Mwanamke akishika noti za pesa akiatabasamu nyuma kunamazingira yanayoashiria duka au biashara ndogo, ikilenga huduma za wakala na kauli mbiu “usiende mbali,”. Tangazo hili linahimiza wateja kutumia huduma kwa urahisi wa kuweka na kutoa pesa.

Tangazo la kibenki, mwanamke akiwa ameshikilia kikapu chekundu chenye bidhaa mbalimbali. Benki ni sehemu maalumu ya kutunzia fedha na kutoa fedha, lakini pia husaidia kupata mikopo kwa ajili ya kujikimu kwenye matatizo mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa kwenye sehemu ya starehe, vinywaji mbalimbali vikiwa vimewekwa kwenye mfumo mzuri, ili watu waweze kupata vinywaji hivyo. Majokofu yakiwa yameweka vinywaji vingine ili kuweza kupata baridi.

Kundi la watu; wanawake na wanaume, wenye rika la umri tofauti, wakiburudika kwa kupata vinywaji na burudani ya muziki katika kumbi hiyo ya starehe.

Eneo la kuburudika eneo hili ni mahususi kwa kwenda kujipatia vinywaji, ikiwemo mvinyo, soda na vingine. Eneo hili hutumika sana kwa vijana na watu wa umri wa kati na pia wazee.

Eneo la uuzaji wa magari, magari mbalimbali yakiwa katika eneo la maegesho tayari kwa ajili ya kuuzwa. Maegesho haya ya magari watu hujakuchagua magari mbalimbali akiwa na uhitaji nayo kwa matumizi tofautitofauti.

Gari lililoegeshwa nje ya mazingira ya manunuzi ya magari gari hili hutumika kwa ajili ya kusafirishia watu au bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Magari mbalimbali yakiwemo yenye rangi nyekundu na nyeupe eneo hili linaashiria ni eneo la uuzaji wa magari

Eneo la uuzaji wa magari, magari mawili yakiwa yameegeshwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, eneo hili watu huja kuchagua magari ya mahitaji yao kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Gari ikiwa mpya, tayari kwa ajili ya kununuliwa. Eneo hili ni eneo la maegesho la uuzaji wa magari ambapo wateja mbalimbali huja kuchukua gari wanalohitaji kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Gari yenye rangi nyekundu ikiwa imefunguliwa, gari hii inaonekana bado inafaa kwa matumizi, gari husaidia katika usafirishaji wa mtu au bidhaa kutoka mahali pamoja kwenda pengine.

Eneo la wazi labda sehemu ya maegesho ya nje au eneo la kuhifadhi magari ya muuzaji. Majengo marefu kwa nyuma yakipendezesha eneo la mjini au karibu na mji. Mpangilio huu wa magari mengi yanayofanana, ni kawaida kuonekana katika maeneo ya uuzaji wa magari au vituo vya usambazaji wa magari.

Gari lililofunguliwa milango, lenye siti za rangi ya kaki. Gari hili linaweza kupakia watu kuanzia wawili mpaka sita, linaweza kusaidia kusafirisha watu au bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Eneo la uuzaji wa magari, magari mbalimbali yamekusanyika yakiwa yapo kwa ajili tayari ya kuuzwa. Magari haya hutumika kusafirisha binadamu ama bidhaa mbalimbali, kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Eneo la maegesho ya magari, magari meupe yakiwa tayari katika eneo la kuuzwa, magari hutumika kama chombo cha usafiri kutumia ardhi au barabara kutoka sehemu moja hadi nyingine hivyo hurahisisha kazi.

Gari yenye rangi nyeusi lililofunguliwa milango, lenye uwezo wa kupakia watu watano hadi sita. Hurahisisha usafirishaji wa watu au bidhaa mbalimbali kutoka eneo moja kwenda jingine.

Mashine za kielektroniki, wauzaji na wasambazaji wa maziwa. Mashine hizi hutumika kutoa na kusambaza maziwa kwa mfumo ulio wa kisasa na safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

sine ya maziwa yenye mfumo wa kieltroniki

Eneo la duka lenye jokofu linalouza bidhaa mbalimbali kama vile maji, soda na maziwa mashine ya kielektroniki inawezesha kutoa maziwa kwa mfumo wa kisasa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki, mashine hii inasaidia huzalishaji na utunzaji wa maziwa kwa njia iliyo safi na salama, ikisaidia watu kuja kuchukua bidhaa hii kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa ndani ya duka la kuuza maziwa kwa mfumo wa kielektroniki mashine, hii husaidia utaoaji na usambazaji wa maziwa yaliyosafi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Duka la uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kisasa, mashine ya kielotroniki ya utoaji na usambazaji wa maziwa ikiwa ndani ambayo inazalisha na kutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi.

Mashine ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa, yenye kuzalisha na kutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Mashine hii yenye mfumo wa kisasa husaidia jamii katika kupata maziwa hayo kwa njia nzuri.

Eneo la uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielotroniki, duka hilo kukiwa na mhudumu ndani tayari kwa ajili ya kuhudumia watu wenye uhitaji wa maziwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki. Mashine hii inasaidia uzalishaji na usambazaji wa maziwa. Mtu akipata huduma hiyo tayari kwa ajili ya kwenda kutumia maziwa kwa matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki, mashine hii inasaidia uzalishaji na usambazaji wa maziwa, kwa mfumo ulio wa kisasa ambapo watu huja kununua bidhaa hii kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la uuzaji wa maziwa, maziwa yakiwa yamepangwa vizuri tayari kwa ajili ya kuuzwa, maziwa haya yaliyofungwa vizuri kwenye pakiti mbalimbali kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani, mtu akiwa anapita katika eneo hilo tayari kwa ajili ya kujichagulia bidhaa atakayo.

Sehemu ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, sehemu hii husaidia upatikanaji wa maziwa, watu mbalimbali wakiwa kwa nje wakisubiri huduma hiyo kwajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine za kuuza maziwa kwa mfumo wa kieletroniki, mashine hii inasaidia uzalishaji na utuzaji wa maziwa, yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwa jamii kwa mfumo wa kisasa.

Mtu akiwa anajipatia huduma ya maziwa kwa mfumo wa elektroniki mashine hizi za maziwa zenye mfumo wa kielektroniki zinasaidia uzalishaji na utoaji wa maziwa kwa mfumo ulio safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la uuzaji wa maziwa, eneo hili ni mahususani kwa ajili ya kutoa na kusambaza huduma ya maziwa, ambapo watu huja kununua bidhaa hiyo kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Sehemu ya uuzaji wa maziwa. Eneo hili linatumika kuuza maziwa mbalimbali kwa jamii, Mtu akiwa kwa nje akisubiri kupatiwa huduma hiyo kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya hayo maziwa.

Sehemu ya uuzaji wa maziwa, duka hili linatoa maziwa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya watu. Maziwa ni bidhaa ambayo husaidia kuongezeka kwa protini na vitamini mwilini.

Mashine ya kuuza maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii inasaidia usambazaji na utoaji wa maziwa kwa njia ya kisasa, watu mbalimbali huja katika eneo hili kuja kuhudumiwa na kupata maziwa kwa matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki

Eneo la nje likiwa na duka yenye rangi ya kijani, yenye kusambaza na kutoa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki, wateja wakiwa tayari kwa ajili ya kununua maziwa, yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii inasaidia uzalishaji na usambazaji wa maziwa kwa mfumo ulio wa kisada kwa ajili ya mtumizi mbalimbali kwa jamii.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kieltroniki

Duka la wauzaji wa maziwa kwa mfumo wa kieletroniki, mashine hii ya kieletroniki inasaidia uzalishaji na usambazaji wa maziwa, katika mfumo wa kisasa uliosafi na salama kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya kuuza maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii inasaidia uzalishaji na utoaji wa maziwa ulio wa kisasa ambapo ni safi na salama kwa matumizi mbalimbali. Mtu akiwa yupo kwa pembeni tayari kwa kupata bidhaa hiyo.

Eneo la duka la uuzaji wa maziwa ,maziwa husaidia ukuzaji wa protini katika mwili

Wanaume wawili wakiwa kwenye dukani. Bidhaa mbalimbali zikiwa zinauzwa ikiwemo mandazi na maziwa. Maziwa yanauzwa katika eneo hilo kwa ajili ya watu kuja kununua kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mtu akiwa amesimama pembeni ya mashine ya mfumo wa maziwa wa kieletroniki. Mfumo huu unasaidia uzalishaji wa maziwa kwa njia ya kisasa ambapo wateja hupata huduma hii maziwa yalio safi na salama, kwa ajili ya matumizi yao mbalimbali.

Mtoto akiwa anachagua bidhaa mbalimbali katika duka kubwa, ikiwemo maziwa, yogati, siagi, ambavyo tayari vimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa hizi huongeza lishe mwilini kama protini na vitamini.

Mashine ya kielektroniki ikitoa huduma ya kusambaza maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, maziwa hayo yakiwa yamehifadhiwa kwenye njia safi na salama kwaajili ya matumizi ya binadamu.

Duka lililofunguliwa nje, inaashiria upatikanaji wa maziwa katika duka hili. Watu wakiwa ndani wakiwa tayari kwa ajili ya kufanya huduma hiyo ya usambazaji wa maziwa kwa jamii.

Duka la uuzaji wa maziwa lililopakwa rangi nyeupe, bluu na kijani eneo hili huuzwa maziwa safi na salama kwaajili ya matumizi ya binadamu, maziwa ni chanzo kizuri cha vitamini na protini kwa binadanu.

Mashine ya kieletroniki ya usambazaji wa maziwa, mdada akiwa anafanya huduma ya kutaka kununua maziwa kwa njia ya mfumo wa kieletroniki, njia hii ni safi na salama hutunza maziwa katika kiasi kikubwa kwa ajili ya matumizi.

Duka la uuzaji wa maziwa kwa ndani kumbe kuna muhudumu, kwa nje kukiwa na mteja tayari kwaajili ya kuhudumiwa, eneo hili hutoa maziwa yaliyo safi na salama tayari kwaajili ya kwenda kutumiwa kwa matumizi mbalimbali.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielotroniki, mashine hii husaidia kuzalisha na kusambaza maziwa yaliyopo safi na salama tayari kwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya jamii.

Kundi la watu wakiwa kwenye mgahawa wakipata chakula, wengi wao wakiwa wameshikilia vikombe vya maziwa. Maziwa ni bidhaa muhimu inayouzwa kwa jamii katika maeneo mbalimbali.

Mashine hii inatoa maziwa safi kwa wateja ikiruhusu kununua kiasi wanachohitaji mara nyingi hupatikana katika maduka yanayouza bidhaa za kila siku kama vile maduka makubwa au maduka ya kawaida kurahisisha upatikanaji wa maziwa, inasaidia kupunguza upotevu wa maziwa na inatoa njia safi na rahisi kupata maziwa.

Mtu akiwa pembeni mwa mashine ya kuuza maziwa kwa mfumo wa kieletroniki ulio wa kisasa. Mashine hii husaidia kutoa maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya maziwa ya kuuza maziwa kwa njia ya kielektroniki. Mashine hii husaidia usambazaji na uuzaji wa maziwa kwa njia ya kisasa. Huduma hii inasaidia upatikanaji wa maziwa kwa urahisi kwa jamii.

Duka la uuzaji wa maziwa kwa nje kukiwa kuna friji na baadhi ya watu, tayari kwa ajili ya kununua bidhaa hiyo iliyokwisha andaliwa vizuri na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya jamii.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hii husaidia kusambaza na kutoa maziwa yaliyo safi na salama, kwa ajili ya matumizi mbalimbali, mfumo huu wa kisasa unarahisisha upatikanaji wa maziwa.

Mwanamke akiwa na mashine ya maziwa ya kielektroniki, mashine hii hutumika kuzalisha maziwa kwa njia safi iliyo salama ambayo imeundwa kwa mfumo wa kielektroniki.

Duka la uuzaji wa maziwa, eneo hili hutumika watu kwenda kununua maziwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Maziwa ni bidhaa muhimu inayotolewa kwa jamii, husaidia kupata virutamini kwenye mwili.

duka lenye mashine ya maziwa ya mfumo wa kielektroniki, husaidia upatikanaji wa maziwa kwenye njia iliyo safi na mfumo wa kisasa kwa matumizi kwa ajili ya jamii.

Mashine ya kielectroniki. Mashine hii ya maziwa inasaidia katika usambazaji na uzalishaji wa maziwa kwa mfumo wa kisasa. Maziwa hutumika na watu kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwa jamii.

Mashine ya uuzaji wa maziwa ikiwa imewekwa nje, mashine hii ya mfumo wa maziwa iliyopo kwa mfumo wa kisasa inasaidia upatikanaji wa maziwa kwa njia rahisi kwa mfumo wa kielectroniki, maziwa ni bidhaa inayotumika kwa jamii kwa matumizi mbalimbali.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa katika duka wakipatiwa huduma ya maziwa. Maziwa ni huduma muhimu kwa jamii. Hutumika kama chakula kwa rika mbalimbali , husaidia kuimalisha afya kwa watoto na watu wazima.

Sehemu ya uuzaji wa maziwa, kukiwa na ndoo za njano, maboksi ya rangi ya kaki, na bidhaa mbalimbali za maziwa. Eneo hili linajihusisha na usambazaji na uuzaji wa maziwa safi, kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya uzalishaji maziwa kwa njia ya kieletroniki. Hii ni njia safi na salama, ikihusisha utunzaji wa maziwa katika njia iliyo sahihi, hivyo watu hujipatia kipato kwa kutumia mashine hizi za kieletroniki.

Duka la maziwa mteja akiwa nje tayari kwa ajili ya kuhudumiwa. Huduma hii ni muhimu kwa jamii ambapo huweza kujipatia maziwa kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Mashine ya mfumo wa uuzaji wa maziwa wa kielektroniki, mashine hii inasaidia uuzaji na uzalishaji wa maziwa kwa njia iliyo safi na salama. Maziwa ni bidhaa ambayo hutumiwa na watu mbalimbali katika jamii.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki, mashine hizi hutumika kuzalisha maziwa yaliyobsafi na salama, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya jamii.

Mashine ya kuuza maziwa kwa mfumo wa elektroniki, iliyopo ndani ya duka. Mashine hii inasaidia kusambaza na kuzalisha maziwa ambayo ni safi na salama kwa jamii. Maziwa hutumika kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hizi zinasaidia kutunza na kusambaza maziwa kwa njia iliyo safi. Maziwa ni bidhaa ambayo inatumiwa na jamii kwa matumizi mbalimbali.

Mwanamke mmoja akiwa nje ya duka, akipata huduma ya maziwa yaliyopo kwenye chupa kutoka kwa muuzaji. Huduma hii ya maziwa ni safi na salama na tayari kwa matumizi kwa jamii.

Mashine ya usambazaji wa maziwa kwa mfumo wa eletroniki. Mashine hii husaidia katika kusambaza maziwa yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi kwa jamii.

Duka la uuzaji wa maziwa likiwa limepakwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, sehemu hii hutumika kuuza maziwa kwa ajili ya matumizi ya jamii, maziwa mbalimbali huuzwa katika eneo la duka hili.

Duka lililofunguliwa lenye kuuza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani vikiwemo; maziwa, mayai na vingine kadharika. Bidhaa hizi ni bidhaa muhimu kwa matumizi ya nyumbani.

Duka la usambazaji wa maziwa likiwa na bango kubwa nje la rangi nyekundu. Sehemu hii inaonekana safi na mazingira yaliyo tulivu. Maziwa huuzwa ndani humo, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya jamii.

Duka la usambazaji wa maziwa. Watu wakiwa wanapata huduma ya maziwa katika duka hilo. Maziwa hayo ni safi na salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mashine ya kielektroniki, inayotumia mfumo wa kielektroniki kuzalisha na kusambaza maziwa kwa mfumo uliosafi na salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mashine ya kielektroniki ya uuzaji wa maziwa, mashine hii husaidia kuzalisha na kusambaza maziwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali, hurahisisha watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine kuja kujipatia bidhaa hii kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Kijana nje amesimama kwenye duka la usambazaji wa maziwa. Usambazaji wa maziwa wa kisasa husaidia watu kujipatia maziwa kwa njia iliyo safi na salama.

Mashine ya maziwa yenye mfumo wa kisasa wa kielotroniki, mashine hii husaidia usambazaji na uuzaji wa maziwa ambayo ni safi na salama kwa jamii ambayo tayari kwa ajili ya matumizi.

Mashine ya uuzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Mashine hii yenye rangi ya bluu ipo tayari kwa ajili ya kusambaza maziwa kwa jamii, ambayo ni bidhaa muhimu kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa nje la duka, ya wauzaji wa maziwa kwa mfumo wa kielektroniki. Maziwa ni bidhaa muhimu kwa jamii wanaotumia kama matumizi ya nyumbani au mengine.

Eneo ya nje ya maduka ya uuzaji wa maziwa, mama akiwa amesimama nje ya duka. Maziwa ni bidhaa muhimu kwa jamii, hutumika kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mashine ya kielektroniki ya uzalishaji wa maziwa inatumika kwa uzalishaji wa maziwa, kwa kutumia njia ya kielektroniki iliyosafi na salama kwa pembeni kuna kijana wa umri wa makamo ya kati.

Duka la huuzaji wa maziwa, mtu akiwa amesimama kwa nje, duka hili husambaza maziwa na kutoa huduma ya yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi kwa jamii.

Eneo la uuzaji wa vitu vya samani ikiwemo viti, masofa, meza ambavyo tayari vimetengenezwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kulia, kukalia au kulalia.

Eneo la kuuzia vitu vya samani ikiwemo meza na viti. Hivi hutumika kwa ajili ya kulia au kuketi kwa ajili ya kupiga stori ama kubadilishana mawazo, vilivyotengenezwa kwa mfumo wa mbao.

Sofa na eneo maalumu kwaajili yakuja kununuliwa

Eneo la uuzaji wa vitu vya samani. Eneo la ndani lililotengenezwa kwa mabati, mtu akiwa ameketi katika sofa moja wapo yaliyo tengenezwa kwa rangi mbalimbali ikiwemo bluu na nyeupe. Eneo hili watu huja kununua vitu vya samani kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la uuzaji wa masofa au vitu vya samani. Eneo hilo hutumika kwa ajili ya watu kuja kufanya manunuzi ya vitu vya samani kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwemo kukaa au kulalia.

Eneo la uuzaji wa vitu vya samani, eneo hili lililo pangwa na viti, masofa na meza mbalimbali ambavyo hutumika kwa ajili ya kulia hama kuketi, tayari zikiwa zimetengenezwa kwa ajili ya wateja kuja kujinunulia kwa matumizi mbalimbali.

Fundi seremala akiwa anajihusisha na utengenezaji wa vitu vya samani katika eneo lililowazi nje, nyuma kukiwa na watu wakiwa wanapiga soga au hadithi.

Eneo kubwa la mauzo zikiwa zimepangwa viti, meza, makabati na mapazia tayari kwa ajili ya kuuzwa vitu hivi ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au matumizi mengine.

Kitanda na godoro, eneo la duka linalouza bidhaa au samani za kitanda na godoro, kwaajili ya matumizia ya nyumbani, au kadhalika.

Kitanda cha mbao kinachoweza kuuzwa na wafanyabiashara wa samani, inaonekana kuwa na muundo imara wa mbao na inaweza kuwa na maalum kama vile futi tano kwa sita, duka la samani au chumba cha maonyesho ikionyesha samani hiyo katika mazingira ya mauzo.

Sofa zenye rangi ya kijivu na mito iliyotengenezwa kwenye muundo mzuri. Samani hizi hutumika kwa matumizi mbalimbali, ikiwemo kulala ama kukaa.

Eneo la nje yenye wauzaji wa bidhaa za samani ya vitanda. Vilivyotengenezwa kwa mfumo wa chuma na mbao wenye rangi yakahawia na pia nyeupe, vitanda hivi hutumika kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kulalia na kupumzikia.

Masofa, meza, vitanda, na viti. Samani hizi zikiwa katika duka au onyesho kubwa kwa ajili ya watu kuja kununua samani hizi kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la mapokezi lenye samani za kisasa, sofa mbili za rangi ya chungwa, viti viwili vya rangi nyeusi, meza ya kahawa katikati na zulia la duara. Mmea wa ndani na mapambau mengine, mpangilio unaoweza kupatikana katika duka la samani au chumba cha maonyesho.

Vitanda vingi vilivyotengenezwa kwa muundo wa mbao na chuma, vitanda hivi hutumika kwa ajili ya matumizi ya kulalia ama matumizi mengine, vitanda hivi huuzwa kwa ajili ya matumizi kwa jamii.

Masofa, viti, meza na makabati yaliotengenezwa kwa ajili ya kuuzwa, masofa hayo yanaweza kukaliwa na watu takribani wawili mpaka watatu, yaliotengenezwa kwa mfumo mzuri wa kisasa.

Sofa, meza, mito na kabati. Samani hizi hutumika kwa matumizi mbalimbali ya jamii, zipo nje kwaajili ya kuuzwa.

Sofa, mito, meza yaliyokuwa nje ya sehemu ya kuuzwa. Eneo hili hutumika kuuza bidhaa za samani, masofa hayo yenye rangi ya kuvutia ni kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwa jamii.

Duka au sehemu ya maonyesho mito, magodoro, sofa na vitanda hii inaonesha vitu vya samani vinavyonunuliwa na wateja ili kwa matumizi ya nyumbani au matumizi mengine pia huweza kujipatia kipato kutokana na vitu vya samani.

Eneo kubwa la uuzaji wa vitu vya samani viti, meza vilivyopambwa kwa rangi nzuri tayari kwa kuuzwa. Hutumika kwa matumiza mbalimbali ya kijamii ikiwemo meza kwaajili ya kulia na viti kwaajili ya kukalia.

Wahudumu wakiwa wamevalia sare, wakiwa wameshika sahani mikononi mwao kwa ajili ya kutoa huduma katika eneo hili la hoteli, wahudumu ni muhimu kwa sababu husaidia utoaji huduma mbalimbali kwa wateja.

Mhudumu aliyevalia katika sare akiwa msafi akimuhudumia mteja chakula ambacho tayari kimeshapikwa huduma hii hutolewa katika migahawa au hoteli kubwa.

Sebule au eneo la mapumziko ambalo linaweza kupatikana katika hoteli au nyumba za wageni. Sofa mbili zenye matakia, meza ya kahawa katikati na viti vingine. Rangi ya kuta ni bluu na dirisha kubwa linaloruhusu mwanga wa asili kuingia. Feni ya dari na baadhi ya samani za mbao.

Wahudumu wawili wakimkaribisha mteja kwenye sehemu ya mapumziko, hutumika kwaajili ya kwenda kupata burudani au kulala na kupumzisha mwili kwa huduma iliyo nzuri na salama.

Baadhi ya watu wakiwa katika eneo la mapokezi eneo hili ni eneo la hoteli, ambapo watu huenda kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali ikiwemo kwa ajili ya kupumzika au kulala ikiwa imeandaliwa mahususi kwa ajili ya mapumziko.

Soko dogo kwaajili ya manunuzi. Watu mbalimbali wakiwa eneo hilo kwaajili ya kujinunulia bidhaa tofauti tofauti. Mbogamboga, nyanya, karoti, hoho zilizopangwa katika mfumo mzuri, tayari kwaajili ya kuuzwa.

Eneo kubwa la soko lililokusanyika na watu mbalimbali, wakiwepo wateja na wauzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya, nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima, kwa ajili ya kujiingizi kipato.

Eneo kubwa la soko likionyesha watu mbalimbali ikiwemo wauzaji wakiweka bidhaa zao chini kwaajili tayari ya kuuzwa kama viazi, nyanya kwaajili ya kuuzwa wateja huja hapa kujichagulia mahitaji yao kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo kubwa la soko, eneo hili watu mbalimbali wakiuza na kuja kununua bidhaa kama nyanya, vitunguu, karoti ndizi, maembe tayari kwajili ya kwenda kufanyia matumizi mbalimbali.

Eneo la soko lenye watu mbalimbali ikiwemo wauzaji wa bidhaa mbalimbali wakiwa wamepanga bidhaa zao chini tayari kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo ni kama nyanya, karoti, mbogamboga na vitunguu ambavyo ni zao la biashara wakulima hutumia kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wameweka bidhaa chini kwa ajili ya kuuza ikiwemo mchele, mbogamboga na matunda. Eneo hili ni la soko linasaidia upatikanaji wa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi mbalimbali na pia kujipatia kipato kutokana na mauzo yanayofanyika.

Soko la biashara kukiwa na mteja na muuzaji akiwa anamkabidhi mteja bidhaa alizonunua katika soko, ikiwemo mayai, mbogamboga, karoti na viazi. Eneo la soko hutumika katika kununua kusambaza bidhaa ili kuweza kujipatia kipato.

Mteja na muuzaji, wakiwa katika soko akiwa akiimuhudumia mteja nyanya zilizokwiva, zilizoandaliwa kwenye kontena safi na salama. Nyanya ni kilimo cha biashara, kinachoweza kufanya mtu aweze kupata kipato.

Eneo la nje la soko, wauzaji mbalimbali wakiwa kwenye meza zao wakipanga matofaha, mapapai, machungwa na ndizi tayari kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa hizi ni muhimu zinazouzwa kwa ajili matumizi mbalimbali kwa jamii.

Wanawake wawili mmoja akiwa ni mteja mwingine akiwa ni muuzaji akiwa anampatia mboga. Eneo hili la soko ambalo watu huja kuchukua bidhaa mbalimbali ikiwemo ndizi, nyanya, na mboga mboga kwaajili ya matumizi ya nyumbani

Eneo la soko lililozungukwa na watu mbalimbali bidhaa tofauti tofauti nyanya, karoti, na viazi hutumika kuuzwa kama zao la biashara katika eneo la soko.

Kundi kubwa la watu, wakiwa katika soko wakichagua bidhaa mbalimbali. Sehemu hii watu hufanya manunuzi ya vitu kwa ajili ya matumizi binafsi ili kuweza kujipatia kipato kuendeleza maisha yao.

Eneo la soko watu wawili wakiwa wameshikilia mboga, kwa nyuma kukiwa kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo ndizi, viazi, nyanya, mayai. Eneo hili hutumika kwa ajili ya watu kuja kuchukua mahitaji mbalimbali kwa ajili ya matumizi.

Eneo kubwa la soko, viroba mbalimbali vilivyowekwa chini kwenye bidhaa kama mchele na maharage. Kundi kubwa la watu huja katika eneo hili kujipatia bidhaa ili kufanya matumizi mbalimbali.

Mkusanyiko wa watu katika eneo la soko kuja kutafuta bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Soko ni eneo muhimu ambalo watu huenda kutafuta bidhaa kwa ajili ya matakwa yao.

Mwanamke akiwa sokoni akichagua bidhaa mbalimbali kama nyanya, viungo, karoti, ndizi, mboga za majani zilizopangwa juu ya meza tayari kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali zikiwa sokoni ikiwemo karoti, ndizi, mbogamboga, hoho na vitunguu katika soko kubwa. Mwanamke akiwa anahudumia wateja katika eneo hilo, soko ni kitovu muhimu kwa ajili ya kupata bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani.

Eneo kubwa la soko lenye watu mbalimbali, wengi wao wakiwa ni wauzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya, pilipili, viazi, hoho, ndimu ambavyo vimeandakiwa vizuri tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Soko au duka Lenye bidhaa mbalimbali zilizo pangwa kwa ajili ya kuuzwa, Kuna vitu vingi tofauti vinavyoonekana ikiwemo sanamu ndogo, vyombo na vitu vingine vya mapambo au matumizi. Bidhaa zimepangwa kwa namna inonyesha kuuzwa zikiwa zimewekwa kwenye rafu au meza na baadhi zikining'inia.

Eneo la nje la soko lenye watu mbalimbali, mhudumu akiwa anawahudumia wateja huku akifunga nyanya katika mfuko. Zao la nyanya ni zao la biashara ambapo wakulima hutumia zao hili kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wamekusanyika katika soko ili kuweza kujipatia bidhaa mbalimbali ikiwemo ndizi, matikiti maji, nyanya zilizokuwa tayari kwajili ya matumizi.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye viti nyingine zimepangwa juu ya makabati zikiwemo nguo, bidhaa hizi zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa ajili ya mteja, katika eneo maalumu wa soko.

Eneo la sokoni, mfanyabiashara huyu akiwa amevieka vitunguu vingi na kuvitunza kwenye ndoo kwaajili ya kuuza hii inasaidia yeye kujipatia kipato na kuendeleza maisha yake kutumia zao la viungo la vitunguu kama biashara.

Kundi la watu wakiwa wanachagua nguo, nyingine zikiwa zimening’inizwa au zimepangwa kwenye meza kwa mfumo wa rafu katika soko ambalo watu huenda kununua bidhaa mbalimbali katika masoko makubwa.

Huduma za mkononi. Mtu akiwa ameshikilia simu ya mkononi, ikimuwezesha kufanya miamala mbalimbali kama vile: kununua vocha, kutuma hela au kutoa pesa iliyo rahisishwa kwa njia ya kiganjani.

Baadhi ya watu wakiwa katika eneo la wakala la utumaji pesa kutoa au kupokea pesa, eneo hili hurahisisha watu kutoa na kupokea fedha kutoka katika mitandao tofauti tofauti, mikoa ama nchi.

Majengo marefu yakiwa yamepakwa rangi ya kufanana, shughuli nyingine za ujenzi zikiwa zinaendelea. Maeneo haya ni mahususi kwa ajili ya watu kukaa na kuendeleza maisha yao.

Majengo matatu marefu kwenye ardhi yenye miti mingi kwa nje, kukiwa na nguzo za umeme zikiashiria nishati ya umeme inafika katika majengo hayo. Majengo haya hutumika kwa ajili ya kupangisha ama watu kukaa katika eneo hilo.

Eneo kubwa la soko lenye uuzaji wa bidhaa mbalimbali kwaajili ya matumizi

Eneo la duka lilopangwa vizuri pamoja na bidhaa nyingine

Maduka makubwa ndani kuna nguo mbalimbali zinazouzwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Nje ya duka kuna watu wakiwa wanazunguka ili kujipatia mahitaji yao mbalimbali.

Maduka makubwa ambapo watu wanapita na kuchagua nguo, watu mbalimbali katika eneo hilo wakiwa wanatafuta nguo ili kujipatia nguo ya mahitaji yao mbalimbali.

Duka kubwa la manunuzi likiwa limewekwa makoti, mashati, viatu na vingine kadharika, vilivyopangwa kwa ustadi tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo kubwa lililoandaliwa mashati mengi ya rangi tofauti tofauti ikiwepo bluu, nyeupe, kijani na rangi ya kahawia. Makoti yakiwa yamepangiliwa vizuri kwenye safu ya rafu. Sehemu hii watu huja kununua nguo ama makoti kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Sehemu ya manunuzi ya viatu, viatu mbalimbali vikiwa na saizi kubwa, ndogo na saizi ya kati. Eneo hili wateja huja kuchagua viatu mbalimbali kwaajili ya matumizi tofautitofauti.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa kwenye duka kubwa kwa ajili ya kufanya manunuzi, duka hilo limejaa viatu na bidhaa mbalimbali ambazo watu huja kununua, kwa ajili ya kuvaa au kwa ajili ya kazi nyingine.

Duka la eneo la kuuza chakula lililo na wafanyakazi watatu, wakifanyakazi katika duka hilo, wakiandaa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi vyakula, ambvyo ni safi na salama.

Eneo la maduka makubwa ambapo watu huja kufanya manunuzi

Eneo la uuzaji wa bidhaa katika maduka makubwa, bidhaa mbalimbali huwekwa katika eneo hili kwa ajili ya watu kuja kuchukua bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zimefungwa tayari kwa ajili ni kuuzwa, eneo kubwa lililo na mwanga mzuri kwa ajili ya wateja kuja kupata huduma mbalimbali, wahudumu wakiwa wamevalia vizuri pia wakiwa amejistiri nywele zao.

Mwanamke akichukua bidhaa na kutia katika kikapu cheusi, eneo la maduka makubwa. Hii inaashiria huduma zinazopatikana katika maduka makubwa, watu huja na kuchukua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo mikate, mkono wa mtu ukiwa unabeba moja wapo wa mkate. Bidhaa hizi hupatikana katika maduka makubwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwemo kujipatia chakula.

Maduka makubwa inaonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri; bidhaa hizi zinaonekana kuwa vinyaji au bidhaa nyingine zilizofungashwa zikiwa zimepangwa kwa safu na rangi tofauti; njia kati ya rafu inaonekana wazi ikionyesha mpangilio wa kawaida maduka makubwa, ambapo watu huja kujichukulia bidhaa tofautitofauti katika maduka makubwa.

Maduka makubwa yenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo viatu vinavyouzwa katika eneo hilo. Maduka makubwa hutumika kwa ajili ya kuuza bidhaa tofauti tofauti, kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Maduka makubwa mwanamke akiwa amebeba kikapu kilichojaa bidhaa alizotoka kuchagua kwenye safu ndefu, zilizopangiliwa bidhaa mbalimbali katika maduka makubwa, watu huenda kuchukua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Mashine za umeme, zikiwemo; mashine za kufulia, mashine za kupikia na televisheni, zikiwa zipo katika maduka makubwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa hizi huuzwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Duka la uuzaji wa bidhaa mbalimbali, bidhaa mbalimbali zimepangiliwa katika mfumo wa rafu. Mtu akiwa ameshika bidhaa mojawapo, hii inaonyesha upatikanaji wa bidhaa mbalimbali katika maduka makubwa.

Maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo: maji, juisi, soda, mbogamboga, matunda. Eneo hili hutumika kwa ajili ya watu kuja kununua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi binafsi.

Sehemu kubwa ya kuuza bidhaa mbalimbali iliyokuwa imeandaliwa kwa usafi na bidhaa zikiwa zimepangiliwa, eneo hili wateja huja kununua bidhaa mbalimbali kwaajili ya matumizi tofautitofauti.

Maduka makubwa, bidhaa mbalimbali zinauzwa katika maduka makubwa, watu huenda kuchagua bidhaa wanayohitaji, kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwa wakati huo.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo aiskrimu. Wateja wakiwa wamejaa, wakitafuta bidhaa kwa ajili ya mahitaji yao mbalimbali. Eneo hilo likiwa safi na limetengenezwa vizuri.